Mhudumu wa afya ya jamii, aliyevaa, aproni ya rangi, ya manjano, kwa utambulisho, anaonekana akimhudumia mtoto. Ninaona akimpa, mtoto chanjo ya mdomo, huku mama ya mtoto akiwa, ameketi, akimshikilia kwa udhabiti.

Ninaona madaktari wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga ili kuepuka maambukizi. Wamesimama kando ya kitanda cha mgonjwa wakimhudumia. Mgonjwa anaonekana kuwa mahututi. Ameunganishwa kwenye mashine ya kumsaidia kupumua. Na vifaa vingine vya ufuatiliaji. Mgonjwa amefunikwa na blanketi nene sana.

Ninaona mama na mtoto wake wamelazwa katika wodi ya hospitali. Mama ameketi kando ya kitanda akisubiri. Kuna daktari wa kiume anayechukua dalili muhimu za mtoto mgonjwa kwa kutumia kipimajoto.

Ninaona timu ya wahudumu wa afya, ikiwa na madaktari na wauguzi wote, wamevaa mavazi ya kazi, na wamejifunika kwa barakoa, wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba au wodi. Wanaonekana wakijadili jambo fulani. Pia, kuna kitanda cha upasuaji kilichoandaliwa na inaonekana, kuna mgonjwa aliyefunikwa.

Ninaona mgonjwa alie katika hali mahututi, amelazwa wodini. Kuna mashine mbalimbali za ufuatiliaji zimeunganishwa nae. Mgonjwa amewekewa mashine ya oksijeni pia. Kuna daktari anayemchunguza mgonjwa huyo. Daktari amevaa mavazi ya kujikinga kwanzia kichwa hadi miguuni, ili kuzuia na kuthibiti kuenea kwa maambukizi.

Mama anaonekana amembeba mtoto aliyefunikwa vizuri kwa shuka, akiwa na mfuko na akijikinga na mwavuli wakati akitoka kliniki. Kando yake kuna lori kubwa lililo simama hapo likiwa limeandaliwa kutoa huduma za kliniki ya rununu. Inaonekana kuna mhudumu aliyesimama karibu na mlango.

Ninaona lori kubwa jeupe barabarani, lina maandishi makubwa yaliyoandikwa, kliniki ya kusonga yaani Mobile Clinic , pia lina picha ya daktari akimhudumia mtoto, anayeshikiliwa na mama yake. Kuna madirisha matatu pembeni, na alama ya, msalaba yenye muundo wa bluu. Dereva ameketi mbele ya lori, kando ya barabara tunaona wapita njia.

Mwanamke kijana, anaonekana, akiwa amembeba mtoto mdogo. Mwanadada huyo amevaa, fulana ya kijani, ya kipekee inayomtambulisha, kama mmoja wa, wajitolea wa afya katika jamii.

Mfanyakazi wa afya wa jamii anaonekana akimtembelea mgonjwa kijijini na kuchukua vipimo muhimu. Amevaa barakoa ili kujilinda wakati wa kutoa huduma.

Ninaona timu ya madaktari imeweka kambi ya matibabu katika jamii, kuna mahema meupe yaliyoandikwa, meza na vyeti pia vimepangwa. Timu inaonekana ikijiandaa kuanza kutoa huduma. Kuna lori jeupe kubwa linalotumika kama kliniki tembezi lenye mlango wazi wa ngazi zinazoelekea ndani, pia kuna bendera ya taifa iliyopeperushwa.

Ninaona jamii imekusanyika kwenye uwanja wa wazi. Wameketi kwenye viti vya bluu, wakiwa vikundi vidogo. Katika kundi moja, ninaona wauguzi waliovaa gravu wakifanya vipimo kwa baadhi ya wanachama. Upande mwingine ninaona magari yameegeshwa. Kwa mbali, kuna jengo na mbali zaidi kuna mnara. Kando, kando kuna nyasi na miti yenye rangi ya kijani.

Ninaona timu kubwa ya madaktari waliovaa mavazi ya kujikinga, wamekuja katika jamii kutoa huduma ya kambi ya matibabu. Daktari mmoja anaonekana akizingumza na msichana mdogo aliyevaa sare ya shule, huku akimchunguza. Msichana huyo amelazwa kwenye benchi kwa ajili ya uchunguzi.

Naona mtu akitabasamu huku akionyesha meno meupe lakini jino moja la mbele kwenye taya ya juu, limevunjika. Baadaye inaonekana kama mtu huyu amerekebishwa meno yake na jino lililovunjika limebadilishwa au kujazwa.

Kutokana na mvua nyingi, mafuriko yamesababisha uharibifu mkubwa. Maji yameongezeka sana na hivyo kuwa tishio kwa jamii. Naona waokoaji wamejifunga kamba ili wasisombwe na maji, wameokoa mtoto na kumvalisha kifaa cha kuelea na sasa wanampeleka mahali salama.

Inaonekana kuna mafuriko ambayo yamesababisha uharibifu, na wanajamii wanaonekana wakifanya kazi, kwa makundi. Wanaume wa makamo wanaonekana wakimshikilia mama mkongwe, huku kundi lingine likimsaidia mwanaume mzee. Ng'ambo kuna kundi linalomsaidia mtu kushuka ngazi kutoka kwa paa.

Ninaona mafuriko yamewapata watu, matimu kutoka kikosi cha dharura cha uokoaji inaonekana pamoja na waathiriwa. Wanaonekana wakisaidia kuwaondoa waathiriwa wa mafuriko na pia kuhamisha baadhi ya vifaa vyao vilvyo rahisi kuokoa.

Nina ona moto mkubwa wa kichakani umeibuka katika eneo la nyasi. Kuna moshi mzito angani, kwa kuangalia mandharini ya nyuma inaonekana moto umeharibu sehemu kubwa ya ardhi. Kuna mshiriki wa kujitolea anaye tumia matawi mabichi kuzima moto huo.

Ninaona maonyesho mazuri ya vyakula vyenye afya ambavyo vimepangwa katika sehemu ndogo kwa ajili ya kuuzwa. Kuna aina mbalimbali za matunda na mboga kama vile nyanya, kabichi, vitunguu, limau, viazi, biriganya, koliflawa, maboga ya saladi ama lettuce , karoti, kitunguu saumu.

Muuguzi anaonekana wodini akirekebisha kitanda cha mgonjwa. Inaonekana kuna vitanda vingi vya wagonjwa, vinavyosubiri kutumiwa. Kuna kabati, kando ya kila kitanda na pamoja na mashine za ufuatiliaji karibu na vitanda.

Kifaa maalum cha aina ya mashine ndogo inayotumika kwenye masikio, kwa kukibandika nyuma ya sikio ili kiweze kupaza sauti kwa walio na changamoto ya kusikia ama kiziwi.

Kuna mashine kadhaa zimewekwa juu ya meza. Moja wapo ikiwa ni darubini inayotumiwa maabarani kwa kupima sampuli. Vile vile, kuna mirija ya majaribia iliyopangwa kwenye reki. Kando yake kuna mashine kubwa ya mzunguko au centrifuge . Zote hizi zinatumika kwa umeme.

Ninaona mgonjwa amelazwa wadini. Amelala kitandani na amefunikwa na shuka nyeupe. Mgonjwa amewekewa mpira wa sindano ya ndani ya mshipa, kwenye mkono wake, kwa ajili ya kumpa dawa. Pia ameunganishwa na mashine ya ufuatiliaji, inayopima dalili zake muhimu. Kuna mzigo ndani ya bagi ya bluu juu ya kitanda na viatu ziko chini ya kitanda.

Kuna mpangilio mzuri wa sehemu ndogondogo za mstatili. Zote zikiwa na rangi tofauti, na lebo. Kuna chupa ndogo, sindano na vifaa vingine vya matibabu, vilivyohifadhiwa kwenye sehemu hizo, mbalimbali. Kando yake, kuna sinia kubwa la fedha likiwa na vifaa vingine pia.

Ninaona ambulansi imeegeshwa kwenye lango la hospitali. Mlango wake uko wazi. Kuna majengo kadhaa. moja likiwa na mlango wazi. Kuna mwanamke ameketi nje kwenye benchi la kusubiri. Kwa nyuma, naona lango na watu wamesimama nje ya lango.

Ninaona aina ya kipekee ya mizani, iliyowekwa kwenye meza, ina rangi nyeupe, na ina skrini ndogo, mbele ya, kuonyesha uzito. Nyuma yake kuna cheti, cha shukrani, kilichobandikwa ukutani, karibu na dirisha.

Muuguzi mwanadada huyu amechuchuma kwa sakafu. Anaonekana akiwa katika hali ya kusali ama kuchukua muda apumzike akiwa amevalia magwanda ya kazi na glavu na barakoa.

Ninaona kifurushi cha sanduku la kuhifadhi dawa, kikiwa kimeandikwa, Paracetamol Infusion , lina rangi nyeupe na mistari ya bluu, na nyekundu, pembeni yake kuna chupa, ya plastiki inayoonekana, kufungwa ndani ya mfuko wa plastiki, chupa hio imeandikwa Paracetamol Infusion , na inaonekana kuwa na, kimiminika, kisicho na rangi, ndani.

Mtoto anapata chanjo ya dharura kwa ajili ya kukinga maradhi yanayosababisha ugonjwa wa kupooza mwili au Polio na surua kwa lugha ya kimombo, Measles, kutoka kwa Shirika la Afya Duniani.

Ninaona mtoto mchanga amelazwa juu ya kitanda cha uchunguzi, akihudumiwa na daktari. Daktari anaonekana akimalizia kufunga bendeji kwenye mkono wa mtoto, baada ya kuweka mpira wa sindano ya ndani ya mshipa, kwa ajili ya kumpa dawa.

Ili kupunguza nafasi ya kuenea kwa virusi na maambukizi, ninaona muuguzi au mwalimu na wanafunzi wamevaa barakoa huku muuguzi akiwaelekeza wanafunzi jinsi ya kunawa mikono yake kwa kutumia maji safi yanayotiririka na sabuni.

Kuna jozi ya mikono iliyonyoshwa. Kila mkono una vidole vitano. Kila mkono una kidole kimoja kilichokatwa. Kidole cha shahada kwenye mkono mmoja, na kidole cha kati kwenye mkono mwingine. Baadhi ya kucha zinaonekana kuwa na ulemavu, huku nyingine zikiwa zimekua vizuri.